Hii ni duka ambayo inauza vitu kadhaa sana. Na pia mtu anaweza pata huduma za kutuma au kupokea pesa kwa njia ya m-pesa, na labda mtu anaweza kopa katika duka hili.

Hili ni gari la kifahari ambalo limeweza kuegezwa eneo hili linaweza kuwa ni la mtu binafsi au ni la kampuni na liko katika eneo la kuonyeshwa au kuuzwa kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha au biashara eneo hili.

Hili ni gari la kifahari sana ambalo limeegezwa katika jumba hili. Na nyuma kabisa kuna gari ingine, labda magari haya ni ya kuonyeshwa kwa wateja au ni ya kuuzwa kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha au kibiashara.

Lori maalum kubwa sana, limeweza kubeba magari mengine madogo. Labda yanapelekwa kuuzwa au yanapelekwa watu ambao tayari washanunua. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kibiashara au huduma katika eneo hili.

Haya ni magari ya kifahari ambayo yameweza kuegezwa hapa. Yanaweza kuwa ni ya watu binafsi au ni kampuni imeyaegeza hapa ili iweze kuuzwa, kuashiria kuwa eneo hili kuna huduma za kifedha au biashara.

Magari haya ni ya kifahari sana ikiwemo maceedez benz , ambayo yameegeshwa katika jumba hili, ili kuwa maonyesho na kuuzwa kwa watu ambao wako na fedha, kuashiria kuwa kuna bioashara hapa au huduma za fedha.

Lori hii maalum nyeupe, ni ya kubebea gari zingine ndogo ndiposa ziweze kufika mahali zinaenda kuuziwa ama kwa watu ambao waliweza kununua. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za fedha au kibiashara ndiposa watu waweze kununua magari haya,

Hili ni duka la kuuza vitu kadhaa na pia mtu anaweza pata huduma za kutuma au kupokea pesa kutumia M-Pesa na pia kuna vitu mingi kadhaa ambazo ziko kando ya duka hili.

Pahali hapa ni pa kuegeza magari, labda watu binafsi wameleta magari yao na kuyaegeza hapo au mtu ambao wako eneo hili au kampuni imeleta na kuweza kuegeza magari hapa yakaweze kuuzwa.

Hili ni duka ambalo linauza vitu kadhaa. Mbele ya duka hii, kuna baiskeli na pikipiki ambayo iko na watu. Karibu na vituka kabisa kuna mtu ambaye ananunua bidhaa hapo, kuashiria kubwa kuna huduma za kutuma au kupokea pesa kutumia m-pesa.

Vitu vingi sana vinauzwa katika eneo hili, kina viazi, mahindi, nyanya, maembe na vitu vinginevyo. Watu kadhaa wamekuja eneo hili kununua ama kuuza na chini kuna uchafu kiasi, lakini ni kuashiria kuwa eneo hili ni la kuuza au ni soko.

Magari haya mengi sana yameegeshwa ili yakaweze kuuzwa baada ya kutolewa viwandani. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la huduma za fedha au kibiashara ndiposa watu waweze kununua magari haya.

Kuna vitu vingi ambazo zinauzwa kwenye soko hili, kuna mahindi na nazi na vitu vingi eneo hili linatoa huduma za kifedha au kibiashara ndiposa watu waweze kununua bidhaa hizi ama kukopa.

Vitu mingi vinauzwa katika soko hili. Kuna ndizi na maembe na nanasi na vingine vimewekwa chini, kuna mama ambaye anauza vitu hivi na kuna wengine ambao wankuja kununua.

Gari hili kubwa lori, ambalo linatumiwa kubeba magari mengine ndogo, inasafirisha magari haya kwenda pahali pakuuziwa au pahali ambapo watu washanunua magari mengine tayari, kuashiria kuwa kuna huduma za biashara au kifedha eneo hili.

Hili ni eneo la kuegeza magari ya kifahari sana, labda ya kuuzwa au ni watu walioleta haya kuegeza hapa. Hii kuonyesha kuwa, kuna huduma za fedha au kibiashara unaoendelea hapa, ndiposa watu waweze kununua magari haya.

Haya ni magari ambayo yameegezwa eneo hili labda magari yameletwa na watu binafsi au ni ya kampuni ndiposa yaweze kuuzwa kwa watu hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za fedha au biashara zinazoendelea ndiposa watu waweze kununua magari haya.

Haya ni magari mengi sana ambayo yameegeshwa eneo hili au uwanja huu ndiposa yaweze kuuzwa kwa wateja mbalimbali. Yametolewa viwandani. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za fedha au kibiashara zinazoendelea hapa ndiposa mtu aweze kununua magari haya.

Hili ni duka ambalo linauza vitu kadhaa, na kuna watu wawili ambao wamesimama mbele ni wateja wanataka kununua vitu au kukopa. Hii ni kwa sheria kuna huduma za kifedha zinazoendelea hapa au za kibiashara.

Magari ya kifahari yameegezwa kando ya jumba ambalo labda ni ya kuuzia magari ama ni kiwanda na magari yamemalizwa kutengenezwa. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili kuna huduma za kifedha au kibiashara ndiposa watu waweze kununua magari haya ama kutengeneza.

Hili ni duka kubwa sana ambalo linauza vitu kadhaa ikiwemo kutuma au kupokea pesa kutumia Mpesa. Hii ni kuashiria kuna huduma za fedha ambazo zinaendelea hapa ndiposa watu waweze kununua vitu.

Haya ni magari ya kifahari sana ambayo yameweza kuegeshwa katika jumba hili. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za fedha ambazo zinaendelea eneo hili ndiposa mtu aweze kununua magari haya kama au kukopa.

Haya ni magari ambayo yameegeshwa katika eneo hili yanaweza kuwa ni ya watu binafsi au ni ya kampuni imeleta ili ikaweze kuuza kuashiria kuwa Kuna uwezo wa kuwa na huduma au biashara katika eneo hili ndipoza watu wanunue magari.

Duka hili lina vitu mingi sana ambazo vinauzwa na kando yake kuna viti ambazo wateja labda wanaeza kuwa wanakalia ili wakinunua vitu na kuna utumaji au kupokea pesa kwa njia ya M-Pesa.

Lori maalum kubwa sana limeweza kubeba magari mengine madogo hii ni kuonyesha kua magari haya yanaenda kuuzwa au yashanunuliwa. na kuashiria kuna huduma za fedha ama kibiashara zinapoendelea hapa ndiposa watu waweze kununua magari haya.

Hili ni gari la aina ya Toyota Hilux ambalo limeekwa hapa ama limeegeshwa eneo hili ili liweze kuuzwa au ni mtu binafsi ameweza kuegesha hapa kwa maanisha kuna ajira au huduma za kifedha ndiposa mtu aweze kununua.

Hili ni duka ambalo ni kubwa linauza vitu mbalimbali vikiwemo viazi na soda na pia mtu anaweza tuma pesa au kupokea pesa akitumia M-Pesa.

Kuna viazi ambavyo vinauzwa pamoja na nyanya, mahindi na ndizi na kuna wanunuzi na wauzaji wengi hapa. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kibiashara ambazo zinaendelea katika eneo hili.

Magari haya ya kifarari sana yanaweza kuegezwa eneo hili, yanaeza kuwa ni ya watu binafsi wameleta kuegeza hapa au ni kampuni imeyaleta na kuweza kuuza kuashiria kuwa kuna huduma za kibiashara au za kifedha zinazoendelea eneo hili.

Hili ni lori maalum ambalo linabeba magari mengine madogo. Magari haya yanaweza kuwa ni watu binafsi wameweza kununua au ni kampuni inachukua sokoni ikaweze kuuzwa kuashiria kuna huduma za kifedha zinaendelea hapa au biashara.

Vitu mingi ambazo zinauzwa katika eneo hili ikiwemo nyanya, mahindi, vitunguu na viazi tamu. Kuna watu wengi ambao baadhi yao ni wauzaji na baadhi yao ni wale ambao wananunua bidhaa hizi ambazo zinauzwa.

Duka hili ni la kuuza vitu mbalimbali. Na kuna mtu ambaye amesimama mbele ya duka hili akiwa ameshikilia baiskeli. Na kando kabisa kuna mtu mwingine ameketi. Pia katika duka hili mtu anaweza tuma ua kupokea pesa kutumia M-Pesa.

Hili ni lori maalum ambayo inatumika kubeba magari mengine madogo sana. Magari haya yanaweza kuwa yanaenda kuuzwa au yameshanunuliwa . Hii inaashiria kuwa kuna huduma za kifedha zinazoendelea ndiposa watu waweze kununua magari.

Kuna wanunuzi wengi na wauzaji wengi katika soko hili. Na kuna vile vitu ambazo zinauzwa, kuna ndizi, machungwa na viazi. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ni la kutoa huduma za kifedha au ni kibiashara.

Hili ni duka ambalo linauza vitu mbali mbali na kuna huduma za kifedha au biashara zinazotolewa hapa ndiposa mtu aweze kutuma au kupokea pesa kutumia M-Pesa.

Matunda mengi ya aina mingi sana yanaozua eneo hili, ikiwemo avocado pia kuna wamama ambao wanauza na kuna wale ambao ni wananuzi lakini bado kuna huduma za kifedha au kibiashara zinazoendelea hapa.

Hili ni duka ambalo linauza vitu kadhaa ikiwemo maji ya kunywa hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha au biashara zinazoendelea apa ndiposa mtu aweze kununua vitu kama kutuma au kupokea pesa kutumia mtandao wa M-PESA.

Haya ni magari ya kifahari sana ambayo yameweza kueegezwa eneo hili. Labda ni ya makampuni au yameletwa hapa kuuzwa. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha ambazo zinatolewa diposa watu waweze kupata pesa za kununua magari haya.

Magari haya yameegezwa hapa na watu binafsi ,au ni kampuni imeyaleta hapa ili iweze kuyauza, hii ni kuashiria kua kuna huduma za biashara au kifedha ndiposa watu waweze kulipia mahali pa kuegeza au kununua magari haya.

Hapa ni sokoni pahali ambapo watu wengi wako. Kuna wauzaji na kuna wanunuzi na kuna vitu ambazo zinauzwa kama matunda na nyanya. Kuna vitu zingine ambazo zimewekwa kwa gunia kuashiria hii ni eneo ambayo biashara huwa hufanyika.

Hili ni gari ambalo limeegeshwa hapa ambalo linatumiwa kusafirisha watu na mizigo. Gari hili linaweza kuwa ni la kampuni na linauzwa au ni la mtu binafsi ameleta kuashiria kuna huduma za fedha kibiashara zinazoendelea hapa.

Pahali hapa ni pa kuundia au viwandani pa kutengeneza magari aina ya basi. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili ama pahali hapa kuna huduma za fedha au kibiashara zinazoendelea.

Magari haya ni mengi sana ambayo yameweza kuegeshwa hapa na ni ya aina ya rangi tofauti tofauti. Hii kuonyesha kuwa ni kampuni imeleta magari haya ili yaweze kuuzwa na kuna huduma za fedha ambazo ndio watu waweze kununua magari haya.

Magari haya yana rangi kadhaa na ni mengi sana. Yameweza kuegeshwa eneo hili ili yaweze kuuzwa au ni watu binafsi wameleta na kuegesha hapa. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha ambazo zinaendelea hapa ili mtu aweze kununua gari.

Soko hili linauza mboga mengi sana, na kuna watu wengi katika soko hili na kunao ambao wananunua na wale wanaouza. Hii ni kwa sheria kuwa eneo hili linatoa huduma za kifedha au kibiashara.

Magari haya ya kifahari ambayo yameegeshwa katika jumba hili ni ya kuuzwa kwa wateja ambao wanataka kununua magari. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha za au za biashara zinapo eneo hili.

Magari haya ya kifahari yameweza kuegeshwa hapa na watu binafsi ambao wametembelea eneo hili ama kampuni ambayo inataka kuuza magari haya, kuashiria kuwa kuna huduma za fedha ya kibiashara.

Mwanaume huyu ameweza kuinama na kuendelea kuchagua au kupanga nyanya na nyuma yake kuna nyanya zingine mingi na watu ambao ni wanunuzi au wanaouza nyanya hizo ambao ni wengi. Hii ni kuonyesha kuwa pahali hapa ni pa kuuzia nyanya.

Hili ni duka ambalo linauza maziwa ya ng'ombe na wateja wengi au watu wengi ambao wamesimama mbele ya duka hili ili waweze kununua maziwa hayo na kando kuna vibuyu au mitungi ambayo inaweza kubebea maziwa hayo kuashiria kuna huduma za kifedha au biashara.

Haya ni magari ya kifahari sana ambayo yameweza kuegezwa hapa, labda ni ya watu binafsi au kampuni inayouza magari hapa. Hii ni kuashiria kuwa ni huduma za kibiashara au kifedha zinzendelea hapa ndiposa watu wanunue magari haya kwa fedha au mkopo.

Magari mapya ambayo ni mengi sana yameweza kuegezwa eneo hili ili yakaweze kuuzwa na kampuni. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha ambao zinaendelea hapa, ndiposa mtu au watu waweze kununua magari haya.

Gari hiii imeweza kuegezwa hapa. Kuna mwenyewe au mtu binafsi, ambaye amelipia au ni la kuuzwa na kampuni. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha zinazoendelea ndiposa mtu aweza kulipia au kununua gari hili.

Vitu mingi sana zinauzwa katika soko hili. Kuna nyanya, matunda na ndizi kuashiria kuwa hapa ni eneo la kufanyia biashara ama huduma za kifedha. Ndiposa mtu aweze kununua au kupata mkopo.

Hili ni duka ambalo linauza vitu kadhaa ikiwemo maziwa na inaashiria kuwa kuna huduma za kifedha au kibiashara zinazoendelea hapa ndiposa mtu aweze kununua vitu hivi au kupata mkopo.

Magari haya ya kifahari ya aina tofauti tofauti yameweza kuegezwa hapa ili yaweze kuuzwa hii kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha zinapoendela hapa ndiposa mtu aweze kununua gari ili kwa mkopo au kwa fedha.

Soko hili linauza kabeji kwa wingi sana, kuna kabeji ambazo zimekelewa chini na kuna zingine ambazo zimewekwa ndani ya gunia, na kuna watu kadhaa ambao wamekuja kuziuza au kununua kabeji hizi.

Magari haya ya kifahari sana yameweza kuegezwa hapa. Yaweze kuuzwa au ni mtu binafsi amealeta na kuweza kuegeze hapa. Ini kwa sheria kuwa kuna huduma za kifedha au kibiashara zinazoendelea.

Hili ni gari la kifahari sana aina ya mercedes Benz ambayo imeegezwa eneo lililo na magari mengine. Labda ni kampuni inauza au ni watu binafsi wameleta na kuonyesha kua kuna huduma za fedha ambazo zinaendelea hapa ndiposa mtu anunue magari haya.

Magari mengi sana ambayo ni ya aina tofauti pia na rangi ni tofauti sana, yameekwa pahali hapa ili yakaweze kuuzwa kwa watu ambao wanataka kununua. Hii ni kuashiria kuna huduma za fedha ambazo zinaendelea eneo hili ndio watu waweze kununua au kuuza magari.

Hii ni gari ya kifahari sana ambayo imeegeshwa eneo hili kuashiria kua kuna huduma za biashara ama za kifedha zilizoendelea katika eneo hili ndiposa mtu aweze kununua gari kama hii.

Hili ni duka ambalo linauza vitu nyingi sana na pia kuna huduma za kifedha ambazo zinaendelea kama kutuma na kupokea pesa kutumia M-Pesa. Pia labda mtu anaweza pata mkopo kwa duka hili.

Magari haya yameweza kuegeshwa hapa na watu binafsi au ni makampuni yamewaleta hapa ili yaweze kuyauza. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha au kibiashara zinazoendelea eneo hili.

Haya ni magari ya kifahari sana yameweza kuegezwa eneo hili, inaweza kuwa ni ya watu binafsi wanayaleta na kuegeza hapa na au ni kampuni ambayo imeyaleta hapa ili kuweza kuyauza. Hii inamaanisha kuna watu au kuna huduma za fedha ambazo zinaendelea eneo hili.

Magari haya ya kifahari sana yameegeshwa eneo hili, ili yakaweze kuuzwa au kusafirishwa kuenda maeneo tofauti tofauti, hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za fedha au kibiashara zinazofanyika hapa ndiposa watu wanunue magari haya.

Watu hawa wameweza kuleta magari yao na kuegeza katika uwanja huu, ili waweze kupumzika au kufanya shughuli zingine. Hii ni kuashiria kuwa wako na pesa, ama wanapokea huduma za fedha ambazo zinawasaidia kununua magari haya.

Lori hili kubwa sana limebeba vitunguu mingi sana ndani yake na chini kuna vitunguu ambazo ziko hapo mingi pia. Kuna mwanamke ambaye amevalia au amefunika nywele yake na ndani ya lori kuna mwanaume ambaye anasaidia kupanga vitunguu.

Gari hii aina ya honda limeweza kuegezwa hapa labda ni mwenyewe ameegeza hapa au ni kampuni imeleta na kuweka hapa ili liweze kuuzwa. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha ambazo zinaendelea ndiposa mtu akaweze kununua gari kama hili.

Ndizi hizi zimekomaa ambazo zinawekwa hapa ili ziweze kuuzwa. nyuma yake kuna vitunguu na viazi vitamu na kando yake kuna gunia kuashiria hapa ni sokoni pahali ambapo kuna huduma za biashara.

Hili ni duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe. Hii ni kuashiria kuwa kuna watu wengi ambao wananunua maziwa haya na kuna huduma za kifedha ambazo zinaendelea ndiposa watu waweze kununua maziwa haya hapa.

Hili ni duka kubwa sana ambalo linauza vitu kadhaa na mbele yake kuna vitu zingine zinazouzwa kama matunda, ndizi na vitu vinginevyo na kando kuna gari. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za fedha zinazotolewa hapa ili watu waweze kununua vitu mbalimbali.

magari haya ya kifahari aina ya Mercedes Benz imeweza kuegezwa hapa ndiposa yaweze kuuzwa kwa watu ambao wanataka kutumia magari. Hii ni kwa sheria kuwa, kuna huduma za fedha au kibiashara zinazoendelea hapa ndiposa watu waweze kununua magari haya.

Hili ni duka kubwa ambalo linaweza kuuza vitu kadhaa, ikiwemo makaratasi, za kubebea vitu, na mbele yake kuna besheni ambazo zimeekelewa. Hii ni kuashiria kuna huduma za fedha zinatolewa hapa ndiposa watu waweza kununua vitu kwa hili duka.

Haya magari ambayo yameweza kuegeshwa katika chumba hii ya kifahari na yanaweza kua ni watu binafsi wameleta au ni kampuni ambayo imeweka hapa ili waweze kuuza kwa watu wengine, kuashiria kua kuna huduma za fedha au kibiashara.

Hawa ni watu wengi sana ambao wako sokoni ili kupata huduma za kifedha au biashara, kuna wale wananunua na kuna wale wanaouza na kuna gunia mingi ziko chini ambazo zinaashiria zimebeba mizigo zinazouzwa au kununuliwa.

Imeegeshwa hapa na kampuni ili yauzwe baada ya kutolewa kwa viwanda ya kutengeneza na kuna watu wengi ambao wako eneo hili. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kibiashara au kifedha ambazo zinaendelea katika eneo hili.

Duka hili linauza vitu mingi ambazo ni muhimu kwa maisha ya binadamu ikiwemo soda na pia mtu anaweza kutuma pesa au kupokea pesa kutumia mpesa kuashiria kuwa kuna huduma za biashara au kifedha katika eneo hili.

Hapa ni sokoni pahali kuna vitu mingi vinauzwa sana sana matunda, ndizi na vinginevyo na kuna watu wengi au kadhaa ambao ni wauzaji na wanunuzi katika eneo hili. Hii ni kuashiria kuna huduma za kifedha au kibiashara zinazotolewa hapa.

Gari hili ni la aina ya, Toyota Hilux , labda ni mwenyewe ameleta na kuiegeza hapa au ni kampuni imeiweza kuileta hapa, ili iweze kuuzwa. Hii ni kuonyesha kuwa kuna huduma za fedha au kibiashara katika eneo hili.